Kuna mahindi ambayo haijaweza kufanya vizuri. Imemea wadudu ambao huharibu mahindi. Pia kuna zile ambazo hazijatolewa. Kuna hizo mimea ambazo zimesimama pia hapo.